Wanariadha wawili wa kiume wanakimbia kwenye wimbo wa riadha. Wanariadha wa kulia wameivalia jezi nyekundu yenye maneno Kenya alliance na Kimani na pia amevaa kitambaa nyeusi ya kufunika macho.

Wanariadha wawili wa Kenya, mwanaume na mwanamke, wakiwa wamesima kwa fahari, wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya. Wote wamevalia mavazi ya riadha. Mwanaume aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa na kijani, yenye neno Kenya, na kaptula zenye picha za kijivu na nyeusi.

Kundi la wanawake saba, wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu maalum vya mchezo. Wote wamevalia fulana nyekundu zenye maandishi Kenya. Wanaonekana kuwa na wanachama wa timu ya michezo ya walemavu.

Mwanamichezo mwanamke, labda kutoka Kenya kutokana neno Kenya kwenye nguo yake, akiwa amevalia nguo za riadha na kofia, na ameshikilia bango kubwa la bluu lenye maandishi Parish 2024 qualified na nembo ya world ring .

Kundi la madawati la madawati na viti vya shule, vilivyo tengenezwa kwa mbao na chuma vikiwa yamepangwa katika chumba kinacho onekana kuwa darasa. Sakafu ni ya marumaru, au vigai vyenye madoa. Nyuma kuna mbao mweupe, na ubao wa kuchorea.

Picha inaonyesha darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa. Kuna kitabu kimoja juu ya meza na ubao wa matangazo kwenye picha na maandishi unaonekana ukutani.

Mwanamke Hellen Wawira akiwa ameketi kwenye benchi ya mazoezi na kuinua uzito ndani ya ukumbi ya mazoezi. Amevalia shati jeupe na suruali nyeusi yenye michoro myeupe na anaonekana akishika ngumi yake ya kulia mkono wake wa kushoto akionyesha msuli au kujipanga kwa ajili ya zoezi.

Mitungi miwili ya gesi, moja mwekundu na mwingine mweupe, ikiwa imehifadhiwa nyuma ya nondo za chuma zenye rangi ya kijani, karibu na mtungi huyo kuna kizimia moto chekundu kikiwa kimening'inia ukutani.

Wachezaji wa soka wa Kenya ambao ni walemavu na wanatumia fimbo za kutembelea wakiwa uwanjani wakifanya mazoezi. Wamevalia jezi nyekundu zenye neno Kenya mbele na kaptura ya kijani.

Eneo la nje lenye mimea, kuna mlingoti mweupe katikati, nyuma yake kuna mti mrefu na kichaka kilichobogolewa vizuri. Upande wa kulia kuna tanki kubwa jeusi la kuhifadhi maji na ubao mdogo mwenye maandishi makubwa.

Mwanamke aliyetambulika kama Asiya Sururu akiwa ameketi ndanibya mtumbwi juu ya maji. Amevalia nguo za mchezo na anatabasamu pana usoni. Ameinua vidole viwili juu kuashiria ishara ya amani au ushindi.

Ubao mweupe mkubwa wa kuandika umejazwa na maandishi na mchoro wa kutumia kalamu za ubao. Juu hapo kuna habari kuhusu venue disposal ikionyesha kuwa kuna tukio la kuogelea lilipangwa.

Ngazi za enzi zinazo unganisha ghorofa mbalimbali za jengo. Ngazi hizo zina rangi nyekundu iliyofifia na zime zungukwa na ukuta za suruji. Vivuti vyenye rangi ya kahawia na vigae. Kuna matusi meusi yanayoonekana juu na chini.

Mlango wa mbao wenye mabango mawili yaliyoandikwa juu yake. Bango la juu lina maandishi no exit for students na la chini ambalo limechanika kidogo lina maandishi, warning no exit . Inaonekana kwamba mlango huu unapatikana katika shule au chuo kikuu.

Mlango wa mbao wenye muundo wa peneli na juu yake kuna bango dogo jeupe lililoandikwa form 1A mlango una mpini wa chuma na tundu la ufunguo. Hii inaweza kuwa mlango wa darasa la kidato cha kwanza katika shule.

Mwanariadha wa Kenya akiyevaa jezi nyekundu akiwa uwanja wa riadha. Chini ya picha kuna maelezo mafupi kumhusu ikionyesha kuwa ana uraia wa Kenya. Alizaliwa Machi, anashiriki katika mchezo ya Para Athletics.

Jengo la ghorofa nyingi linaonekana kujengwa kwa mawe na kuwa na madirisha mengi. Inaonekana kama ni jengo la wazi au ofisi. Mbele ya jengo kuna kichaka kilichopunguzwa vizuri na ishara ndogo iliyoandikwa.

Mwanamke mwanariadha anayetumia kiti maalum cha magurudumu cha mbio akiwa kwenye njia ya kukimbia. Amevalia mavazi meusi ya michezo ikiwemo shati lenye mikono mirefu na glavu.

Jengo la ghorofa mbili linaloonekana kuwa nyumba ya makazi au ofisi ndogo yenye balcony na paa nyekundu. Mbele la jengo kuna barabara ndogo ya kutembea iliyopambwa na vichaka vya kijani na njano pande zote mbili.

Wachezaji wa soka wa Kenya ambao ni walemavu na wanatumia fimbo za kutembelea wakiwa uwanjani wanafanya mazoezi. Wamevalia jezi nyekundu zenye neno Kenya mbele na kaptula za kijani.

Rundo za karatasi rangi tofauti zilizo kunjwa zikiwa zime hifadhiwa wima ndani ya kikapu, kikubwa. Karatasi hizo zina rangi mbalimbali kama vile nyekundu, bluu njano zambarao na nyeupe. Na zimepangwa kama namna ambayo zinaonekana tayari kutumika.

Mwanamchezo mwenye ulemavu wa mguu mmoja akiwa amevalia jezi ya timu ya Kenya yenye rangi nyeupe na nyekundu ameshikilia mikongojo miwili miekundu na mpira wa mguu akiweka mbele yenye nyasi ya uwanja.

Mwendesha baiskeli wa kiume akiwa anashiriki katika mashindano au mazoezi barabarani amelala kwenye baiskeli yake ya mbio yenye fremu ya rangi ya kijani kibichi na amevaa sare zake za kuendesha baiskeli zenye muundo kofia ngumu ya usalama.

Kompyuta ziko mezani zinaashiria kuwa ni chumba cha Kompyuta au maabara. Kuna skrini kadhaa za kikompyuta, kibodi na panya zilizopangwa kwenye meza nyeupe.

Mwanaume mzee amevaa suti ya rangi ya buluu iliyokolea na tai iliyo na michoro, akiongea kwenye kipaza sauti. Anaonekana kuwa kwenye jukwaa au mbele ya umati. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye rangi ya njano na nembo inayo rudiwa rudiwa.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu amevaa shati la miraba, fulana ya kijivu na jeans ya blue . Mikono yake imelala kwenye kiti cha magurudumu na mkono wake wa kulia umeshika magurudumu.

Jengo la ghorofa nyingi linaonekana kuwa hosteli au vitalu vya makaazi, muundo wake una umbo la duara na kuna korido zinazozunguka kila ghorofa. Milango mingi ya kuingia kwenye nyumba inaonekana baadhi zikiwa nyekundu na nyingine nyeupe.

Ubao wa matangazo wa rangi ya zambarau iliyopambwa na ukingo wa pembe tatu za buluu, kijani na nyeupe. Juu ya ubao kuna emoji kubwa ya tabasamu na bango lenye maneno great progress . Chini yake kuna safu ya karatasi.

Ukuta wa darasani au chumba cha watoto chenye kadi za siku za wiki zilizobandikwa. Kila siku ya juma imeandikwa kwenye kadi tofauti yenye rangi na picha tofauti. Zimepangwa kwa mpangilio kuanzia Jumapili hadi Jumamosi.

Sehemu ya kuta wa darasa iliyopambwa kwa chati za kielimu. Juu kuna kadi zenye herufi za alfabeti zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo pamoja na herufi za mkono. Chini ya hizo kuna kadi nyingine zenye majina ya miezi ya mwaka.

Wachezaji wawili wa kandanda wenye ulemavu, wakiwa uwanjani wanacheza mpira. Wote wanatumia magongo kusaidia harakati zao. Mchezaji wa kulia amevaa jezi nyekundu, isiyo na mikono na kaptula nyeupe na anadunda mpira kwa mguu wake mmoja.

Waendesha baiskeli wawili wakiwa kwenye baiskeli maalum ya watu wawili yenye rangi nyekundu, wote wamevaa sare za kuendesha baiskeli zenye rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu na kijani na neno Kenya imeandikwa kwenye kaptura zao.

Mlango wa mbao, una bango jeupe lililofungwa juu yake, lina maandishi mawili meusi yaliyopishana, chemistry lab na biology lab , iliyoonyesha kuwa mlango huo unaelekea kwenye mahabara zote mbili.

Chumba cha kubwete ni viti na meza, nyingi zilizopangwa kwa safu. Huenda ni ukumbi wa mkutano, darasa au chumba la kulia. Upande wa kushoto kuna ukuta, wenye rangi ya chungwa, na chini yake kuna matofali ya sakafu ya rangi mbili tofauti.

Wanariadha wa Kenya wakiwemo wale wenye ulemavu wakishiriki katika sherehe za uvumbuzi wa tukio la kimchezo. Leo ni mchezo wa olimpiki. Wamevalia mavazi mekundu yenye kofia nyeusi na vitambaa vya shanga au mapambo ya kiutamaduni.

Mwanamke anaonekana mwanamchezo akiwa ameketi kwenye mashua ndogo ya kuelea majini. Labda aina ya mashua ya makasia, ametumbukia ndani ya maji na kuna kiti cha magurudumbu karibu yake.

Sehemu ya nje ya nyumba yenye paa la vigae vya udongo na nguzo za manjano zinazounga mikono veranda. Nyumba hiyo imezungukwa na bustani kubwa iliyopandwa nyasi kijani kibichi. Kuna miti wa mnazi na mti mwingine kwa umbali.